Magari mingi yaliyo katika rangi tofauti, ikiwemo nyeupe na nyeusi, yameegeshwa mahali hapa, huku mbele yake kukiwa na ghorofa lililo na vyuma vingi likijengwa; juu yake kukiwa kumepita nyayo za umeme.

Mazingira ya sokoni yaliyo masafi ni ya kuvuita zaidi kuna vyakula vinavyouzwa ikiwemo nyanya, vitunguu, ndizi, nanasi, maembe, tikiti maji, matufaa, nanasi.

Kwenye soko mbele yake kuna uchafu uliosawiri rangi nyeusi na ndani mkiwa mnauzwa vitu kama vifuatavyo, kabichi kwa wingi, soda za CocaCola.

Kwenye maegesho kumewekwa magari tofauti, mengine yakiwa meusi na mengine meupe. Inayofuata upande wa kulia wa pili ni muundo wa Mercedes Benz na pahali penyewe pana jina Car lockers.

Mwanaume mmoja aliyevalia shati nyeupe ya mikono mirefu na suti nyeusi. Wasichana wawili wakiwa wameketi chini kwenye nyasi, mmoja akiwa amesimama pia kuna magari mazuri yaliyowazunguka miti mirefu.

Watu wengi wako sokoni, wakiwa wamesimama na kuketi. Wamekuja kununua bidhaa ikiwemo, tomato , vitunguu, kabeji, sukuma, mabenda, biringanya...

Mwanamume mmoja aliyevalia shati nyeupe na saa mkononi mwake, ameshikia jagi na glasi. Pia kwenye ukuta kuna maandishi yameendikwa fresh milk nunua maziwa freshi hapa milk team .

Kwenye mazingira ya sokoni kuna aina ya vyakula mbalimbali vinavyouzwa ikiwemo nyanya, vitunguu, ndizi, fenesi, pilipili hoho, biringanya, maembe, machungwa na karoti.

Kwenye duka la wakala ,kuna maandishi yameandikwa kwa rangi nyeupe, yanayosomeka Mpesa. Kuna mwanaume amevaliza surupwenye akitembea karibu nao. Pia kuna bidhaa zinazouzwa ikiwemo ndizi, royco na vitunguu.

Kwenye bango linalosomeka "AFFORDABLE MEDICAL INSURANCE, Your health is your wealth Get SHWAARI Medical cover Today". Kuna daktari aliyevalia kotI jeupe na wagonjwa wanao msikiliza, pia kuna maandishi "ANZIO INSURANCE AGENCY".

Kwenye meza kubwa kuna vitu vimewekwa ikiwemo, viazi, mahindi, nyanya, ndizi, karoti. Watu wamekuja sokoni kununua bidhaa hizi kwa ajili ya kuuza na kutumia na kupikia vyakula nyumbani.

Kwenye mlango wa duka kuna maandishi yaliyoandikwa Mpesa huku mtu mmoja aliyevalia surupwenye ya rangi ya samawati akiwa amesimama mbele ya duka inayosomeka, "New Generation Stores," bidhaa tofauti zikiwa zinauzwa.

Watu wakiwa kwenye soko la kununua nguo, kukiwa na njia ndogo ambayo wanapitia kwa ajili ya manunuzi. Shati zimewekwa juu na nyingine zikiwa zimetandazwa kwenye meza ya kuuzia.

Watu watatu, wakiwemo wanaume wawili na mwanamke mmoja, wamesimama wakiwa na tabasamu usoni mwao. Wamezungukwa na magari na majumba marefu ya ghorofa. Mmoja amevalia suti ya rangi ya samawati.

Kwenye mazingira ya sokoni, watu wamejaa wakiwemo wanawake kwa wanaume waliovalia mavazi ya rangi tofauti. Wamekuja kununua vitu kwa ajili ya matumizi ya nyumbani, wengine wakiwa wanauzia.

Mazingira ya sokoni huku chakula aina mbali mbali inauzwa ikiwemo nyanya, pilipili hoho, vitunguu, mananasi, paipai, fenesi, biringanya, hoho, matunda.

Mazingira haya yanavutia na kupendeza yakiwa katika rangi ya kijani, miti mirefu imezunguka, magari yameegeshwa mengi. Moja yao ikiwa na matairi mawili milango mitatu na vioo.

Kwenye chapisho moja zuri, liloandikwa na kuchapishwa kwa rangi mbalimbali na maandishi yanayosomeka: "Protect your dream home for twenty years with a single premium house insurance," pia kuna mwanaume mmoja amesimama.

Magari mazuri madogo yanayovutia na kupendeza yamepakwa rangi tofauti ikiwemo samawati, nyekundu, nyeupe, kijani yapo mahali hapa kwa ajili ya kuuzwa na kuuzwa.

Gari ndogo inavutia na kupendeza yenye magurudumu manne iko na kisanduku juu yake na Iko na mataa mawili imeparkiwa kwenye barabara ndogo huku kwenye ukuta kukiwa na viti inayovutia.

Msichana ametabasamu huku anaonekana ameumia mkono wake. Ubavuni mwake kuna maandishi yanayosomeka, "Don't wait until it's too late. Take control of your family's future by getting personal accident insurance today! ".

Sanamu zilizotengenezwa kwa kutumia mbao zimechongwa vizuri, zimepakwa rangi nzuri na zinavutia ikiwemo, bendera ya Kenya, chui, twiga, kifaru, pundamilia, simba na viumbe.

Kwenye duka, lililo na ngazi mbili. Ndani yake ni mtu, na juu yake ni bango lililoandikwa, GSP Milk, Milk and milk products, ice cream, packed drinking water.

Mikono miwili, ikiwa mmoja wao ameshika ufunguo, akipokea mwingine aliyevalia shati nyeusi. Juu ya meza kuonekana kigari kidogo na karatasi pamoja na kalamu.

Kwenye bango mnyama wa aina ya mbwa anaonekana akiwa amefungwa kinywa chake huku mandishi yaliyoandikwa kwa rangi nyeupe yanayosomeka, Your pet is in good hands with Orient Home Insurance .

Kwenye duka watu wawili wanaonekana kwa mbali wakiwa wameketi huku meza nyeusi ikiwa kati yao. Kuna maandishi yaliyoandikwa kwenye ukuta yanayosomeka, Jostina Milk, huku picha ya ng'ombe imechorwa.

Kwenye jalada la mpesa app ipo sura ya mtu upande wa juu wa kushoto na chini yake yapo maandishi na taslimu ya pesa kama ifuatavyo, My Money #68800 pay airtime.

Mawingu yametanda angani, yakiwa katika rangi ya kijivu na meupe na samawati. Huku gari kubwa iliyobeba magari madogo, imesimama kwenye barabara tayari kwa kusafirisha, kutoka sehemu moja hadi ingine kwa ajili ya kuuza.

Kwenye duka inaonekana kuna maandishi yaliyoandikwa, Agent M-Pesa, Top Up Here, Airtel Money. Kuna wanaume wawili wamesimama wakiwa wanapewa huduma. Mmoja amevalia shati nyekundu na kaptula nyekundu.

Noti nne ya fedha za kikenya zenye thamani ya shilingi elfu nne zimewekwa juu ya meza. Hutumiwa na watu kwa ajili ya kulipa vitu, kununua, hospitali, shule na sokoni.